Tunaona simu ambayo imeshikiliwa na mtu ambaye ni mwanamke ama mwanaume. Hii simu inatuonyesha programu tofauti tofauti ambazo ziko kwenye simu , pia inatuonyesha programu ya mawasiliano ya kutuma pesa na kadhalika.